Huyu ni mgonjwa aliyelazwa katika kitanda cha hospitali. Kunaye muuguzi ambaye amejikinga sana kuonyesha huenda ameugua magonjwa ya kuambukizwa. Kuna mashine katika hilo jengo.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali .Anaonekana kuwa na viaa mbalimbali vya matibabu vilivyounganishwa kwake, ikiwemo mashine kupumua karibu na kitanda chake. Mtaalam wa afya aliyevalia vazi maalum ya kujikinga anaonekana kumhudumia.

Kliniki ya rununu yenye maandishi beyond zero campaign mobile clinic. Inaonekana imeegeshwa kwenye eneo la wazi labda uwanja au bustani. Kuna zulia jekundu limetandikwa chini likiongoza kuelekea kwenye kliniki hio. Mandhari ya nyuma ina miti na majengo.

Mandhari haya yanaonyesha mtu akiswaki meno yake, yanaonekana meupe na safi na mswaki wa umeme unaonekana kusafisha. Mtu huyu anazingatia usafi wa kinywa ambao ni muhimu kwa kila mmoja.

Kinywa cha mtu, baadhi ya meno yanaonekana kuwa yamevaliwa au yamepasuka kidogo, hasaa meno ya mbele ya juu, pia kuna machache ambayo yanaweza kuwa na matatizo ya kuoza au kujaza zamani ambazo zimeharibika.

Kabla na baada ya matibabau ya meno. Alionekana na meno yaliyo na ya manjano na kahawia Fizi kuwa na rangi nyeusi au zimetamauka. Baadaye meno yanaonekana meupe zaidi na safi; ambayo inaonyesha kuwa kunawezekano alitoa madoa doa ya juu juu ama alipiga meno meupe.

Kinywa wazi cha mtu mwenye meno meupe, yanaonekana kupangwa vizuri na yenye kung'aa. Huenda yamewekwa kama vile vipodozi vya meno au amefanyiwa matibabu ya meno.

Uso wa mwanadada aliyetabasamu. Anameno meupe pepepe kama theluji. Hii inatuonyesha afya ya meno ni muhimu kwa kusaidia kuzuia maumivu ya meno.

Kinywa wazi cha mtu akitabasamu, kikifichua meno meupe na ulimi. Midomo imepakwa rangi nyekundu. Inaonekana anafurahia ama kucheka. Jino moja limeng'olewa pia.

Watu wa msalaba mwekundu wanaowasaidia wengine kuvuka mto labda baada ya mafuriko waonekana kubeba karai na watoto kwa vichwa vyao. Kando yake kuna miti ya kijani kibichi.

Hili ni jengo linaloonekana kubomolewa. Kuna wanaume ambao wamevalia kofia za uwazi na sare nyeusi. Wanaonekana wakiwa katika shughuli pale. Kando kuna miti mirefu.

Gari la wagonjwa jeupe lenye mistari nyekundu na nyeusi ,linataa za dharura nyekundu na nyeupe juu ya paa. Upande wake umeandikwa emergency medical service na kuna alama ya msalaba mwekundu. Inaonekana ya kubebea wagonjwa tayari kutoa huduma.

Majengo ya mabati yanaonekana yaliyostahimiliwa na miti. Chini ni maji mengi ambayo yanaonekana yakiwa na watu wawili labda wanaokoa vitu baada ya mafuriko.

Hapa kuna wamama wanaokaa wameathirika na hali ya ukame na kuna usaidizi wanaopewa ili kuweza kujisaidia na pia kuna jengo la kiduni pale nyuma yao.

Hili ni ofisi la serikali. Nje yake Kuna watu ambao wanaonekana kupokea msaada. Kuna magunia ambayo iko na chakula.

Lori la jibu ya dharura ya ukame, ambalo linaonekana kuletea walioadhiriwa chakula. Wanaume wamesimama mbele ya pakiti za unga wa ngano na za ugali.

Mashindano ya huduma ya kwanza. Mwanaume anaonekana akipokea cheti chake baada ya kushiriki. Nyuma yao, watu wameketi na juu ya meza kuna vitabu. Ukutani kuna mabango.

Panaonekana maji mingi, watu wanasaidiana kuvuka pale. Kunao waliosimama kando, labda kuyangojea yale maji yaweze kupungua. Pia kuna nyumba pale zinaonekana zimelowa katika hiyo maji.

Hiki ni kituo cha kunawa mikono. Tanki kubwa jeusi la machi likiwezekana liko chuu kwenye premu ya chuma, ya kichani. Chini yake bomba hutoa maji kwenye beseni la kijani hambapo mvulana ananawa mikono yake.

Wanaume wengi walio na jembe mikononi, wanaonekana kutoa uchafu ndani ya mtaro. Kando, ni nyumba za kijani, ambazo zinaonekana ni za kufanyia biashara. Hali ya anga pia inaonekana huenda kukanyesha wakati wowote.

Ardhi inaonekana chafu sana. Watu waliovalia barakoa wanakusanya takataka kuyaboresha mazingira. Nyuma yao mna majengo marefu na maduka yaliyofunguliwa kwa minajili ya biashara na miche mirefu iliyonawiri.

Hili ni lori ya rangi ya kijani ambayo ni ya kubebea taka. Watu waliovalia sare pale wanaonekana ambao huenda wanaokota hiyo takataka. Kando ni ya manyumba ya mabati.

Huyu anaonekana kuwa mwanamke, akiwa amevalia sare za zimamoto zinazojumuisha kofia ya manjano, koti jeusi na suruali yenye mistari ya manjano na vifaa cha kupumua mgongoni. Anaonekana akitumia horse ya moto kunyunyizia maji au povu kwenye jengo linalowaka moto ambalo linateketea kabisa.

Mazingira bora ya kijani. Gari ndogo jekundu limeangukiwa na mti, labda kutokana na radi, umeme na upepo mkali wakati wa mvua. Ardhi ina unyevunyevu, dhihirisho ya mvua ambayo imenyesha.

Aina ya vyakula mbalimbali vyenye afya, ambavyo vingi vimesheheni nyuzinyuzi, vitamini na madini kama vile machungwa, zabibu, strawberry, blueberry , mapapai, maparachichi, tufaha, kiwi na matunda ya shauku. Kuna bakuli zenye nafaka kama vile ngano nzima na pasta . Nafaka nzima ina chanzo kizuri cha nishati.

Mandhari inaonyesha chumba cha daktari. Inaonekana amevaa kanzu nyeupe. Kando yake kuna tarakilishi, anaandika. Na pia kuna mgonjwa aliyeketi mahali pale ambaye anaonekana kuathirika kiafya.

Hiki kinaonekana kuwa chumba katika hospitali, maana kuna meza yenye grafu ambaye imeekelewa kompyuta inayeonesha scanning ukuta wake ni wa rangi ya samawati kando kuna kiti cheusi.

Kiti cha magurudumu kinachotumiwa na watu ambao hawawezi kutemeba au wana matatizo ili waweze kusonga kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kina fremu ya chuma inayong'aa, kiti ni rangi nyeusi na magurudumu wawili makubwa nyuma na madogo mbele.

Magari haya yanaonyesha ni hospitali ambapo kuna mtu aliyewekwa kwa kiti cha wagonjwa, kuonyesha ya kwamba ana ulemavu ama ameumia miguu na pia amesukumwa na mtu aliyevalia sare. Katika reception kunaonekana na mwanadada amesimama pale amevaa nguo nyeusi.

Pakiti ya dawa za maumivu zinazopunguza makali ya maumivu mwilini ambayo ina tembe 24. Yanadaiwa kufyonza wanaume nguvu za uzazi wakizitumia sana.

Hapa panaonekana muuguzi ambaye amevaa kinga za mpira za rangi ya samawati, anampea mgonjwa chanjo ya virusi vya ukimwi ili kupunguza makali yake ama kumzuia dhidi ya virusi hivi

Chumba ndani ya hospitali ya Kenyatta . Mama anayeonekana amejifungua amelazwa kwenye kitanda na mtoto wake kuwekelewa kwa kifua chake. Pia muuguzi anaonekana kumsaidia.

Huu ni ukumbi ambao uko na watu wengi ambao wamevaa barakoa kujikinga na magonjwa yanayoambukizwa. Kuna mtoto ambaye anapewa vitamini ili kuzuia magonjwa na kumpea afya.

Mandhari haya yanaonyesha mtoto anayepewa chanjo ili kukinga dhidi ya magonjwa hatari ya baadaye. Ako na mama ambaye amevaa barakoa. Kuna mwingine anayeonekana akingojea kando yao ili mtoto wake pia apewe chanjo.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani, ambayo yanaweza kuwa kliniki au kituo cha afya. Mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya labda nesi, amevaa sare ya rangi ya waridi na barakoa ya bluu, anamsaidia mwingine ambaye ameketi akifunga nguo ya rangi ya pinki yenye muundo wa maua.

Daktari anayevaa barakoa na miwani anaonekana akimpa sindano mtoto ambaye anaonekana akitazama mbele huku akiwa na sura tulivu. Kwa upande wa kulia kuna chupa ndogo ya kioo iliyoandikwa malaria vaccine ikishikiliwa na mkono.

Hizi ni chupa zilizo na chanjo ya BCG ambayo kimsingi hutumiwa dhidi ya kifua kikuu. Baada ya mtoto kudungwa, lengelenge litaonekana kumaanisha kuwa limefanikiwa.

Hawa ni wahudumu wa afya ambao wamevalia sare za rangi ya mchanganyiko wa manjano na samawati. Wanampea mtoto aliyepakatwa na mmoja wao chanjo ya Polio ambayo huzuia magonjwa ya baadaye.

Kituo cha kunawia mikono. Maji yamewekwa ndani ya ndoo ya rangi ya samawati iliyokolea. Imewekelewa kwenye stand ya rangi nyeupe iliyoegeshwa kwa ukuta. Kando kidogo kuna sabuni ya kunawia mikono.

Panaonekana kituo cha kunawia mikono. Maji imeekwa kwa mtungi ya rangi ya samawati iliyo na kifuniko cheupe. Kando yake kuna sabuni. Nyuma pana nyasi na mimea iliyonawiri.

Hiki ni kituo cha kunawa. Mikono ya mtoto mdogo inaonekana akiwa ameshika sabuni. Hili ni jambo ambalo linatusaidia kupambana dhidi ya magonjwa ya kuambukizana kama vile korona.

Mimea mirefu iliyo kwa kichaka. Kunaonekana kuwa na jua kali sana kuashiria ni msimu wa kiangazi kupanda miti ni moja wapo wa namna za kuyatunza mazingira.

Shamba lililopandwa mchi wa malenge. Majani yake ni ya kijani kibichi na yanapendwa na wengi kupikwa kama mboga kwa sababu hayana madhara mengi mwilini. Imezingirwa na uzio wa mbao.

Mandhari haya yanaonyesha mmea unaotumika kama dawa ya kienyeji mwisho mbali una miti mirefu na majengo unaonekana na njia inayopita kando.

Shamba lina miti ya mihogo. Zao lake lastahimili ukame. Pia linatajwa kuwa na faida za kiafya. Matawi na mizizi yana vitamini kwa wingi.

Hili ni shamba ambalo limepandwa miti ya miembe inayoonekana kunawiri vizuri. Hii hutupa maembe ambayo hutupea vitamini katika miili yetu.

Mmea wenye majani mabichi ambayo yanaonekana kuwa na umbo la mviringo au yai. Yana mishipa inayoonekana wazi. Sehemu ya juu ya mmea ina majani madogo zaidi yanayo chipuka na yanaonekana kuwa na manyoya laini.

Mmea wenye majani mabichi yanaonekana kuwa na nywele nyepesi. Umekuwa wima na una maua madogo madogo. Unaonekana kuwa katikati la eneo lenye mmea mingine, ikiwemo nyasi na kuna mawe nyuma yake. Mwangaza wa jua, unaonekana ukiangaza.